Hii ni nyumba ya kukuzia mimea. Mkulima ambaye anakuzia mimea hapa anatumia muundo wa kisasa ambao mtu hatumii mchanga mwingi na pia maji ila atatumia mifereji ambayo amedunga mashimo na pia kupandia mimea hapo.

Huu ni ukulima wa kisasa ambao mmea hauhitaji mchanga ili kukua. Mkulima ameweka maji kwenye ndoo ya rangi ya mchungwa na anatumbukiza mizizi ya mmea huo ndani ya maji hayo.

Hapa pamepandwa aina tofauti tofauti za mboga kwenye vitundu hivi vyenye mifereji myeupe. Wanatumia maji wakulima kulima mboga hizi.

Hapa kumepandwa aina ya mboga ama ungo inaitwa mint . Imepandwa kwenye mkebe nyeusi na mkebe huyo ukawekwa ndani ya mfereji ambao umewekwa tundu. Miti mingi zimepandwa mahali hapa.

Aina ya ukulima ambayo inafanyika mahali hapa, ni ya kuwaeka kuku wa kutaga mayai. Kuku hawa wametega mayai mengi sana, na wametengenezewa mahali ambapo wanakaa wakiwa wamefungiwa si kama kuku wa nyumbani ambao wanazunguka zunguka.

Hapa ni kwenye chumba cha kupandia mimea. Kuna mimea aina mingi ambayo imependwa hapa. Kuna mtu huyu ambaye amesimama amejishikilia. Inaonekana kuwa yeye ndiye mwenye jumba hili.

Hapa kuna shamba. Shamba hili ni kubwa sana, ndio maana kunalimwa kutumia tingatinga. Tingatinga hili linalima vizuri na pia kuna mtu ambaye amesimama kando anatazama.

Hapa ni shambani. Shamba la majani. Majani ambayo yamenawiri vizuri. Mchanga ambao unapatikana hapa ni wa rangi mwekundu na pia kuna miti na majengo kwa umbali. Majani haya ni ya rangi wa kijani.

Hapa ni kwenye ukulima wa nguruwe. Nguruwe hawa ni wengi wamefungiwa kwa mpangilio na mahali hapa ni pasafi sana hawatoki nje nguruwe hawa ila wanakula wakiwa mahali hapa.

Ngombe hawa ni wa aina ya Fresian wenye plikadi nyeupe na nyeusi. Juu yao kumepita chuma na chini yao ni mahali ambapo wanakulia. Juu kabisa kumewekwa mabati na machuma ambazo zimepita kutoka juu kuenda chini.

Hili ni shamba. Shamba kubwa sana ambalo limepandwa cabbage mingi sana. Kabeji hizi zimenawiri na ziko tayari na zimazungukwa na miti ambayo ni ya kijani na pia mlima nyuma yake.

Mahali hapa ambapo pamepandwa kahawa ni nyanda ya juu. Mama huyu ambaye amefunga kitambaa cheupe na amevaa vesti nyeupe, ikiwa na sketi ambayo ni ya rangi ya blue , amebeba mkebe. Anavuna kahawa ambayo imeiva.

Hapa ni mahali ambapo watu wanapomaliza kuchuna kahawa wanakuja kuchagua na pia kupima ili waweze kulipwa kulingana na vipimo zao. Mtu huyu anachagua yake ambayo ametandikia gunia chini.

Hapa ni shambani, shamba hili linatengenezwa. Kuna mitaro ambayo imechimbwa na mifereji ikawekwa ndani. Kwenye mifereji hiyo kuna mifereji mingine midogo mingi ambayo itatupa maji kwa umbali kutumia nguvu.

Hapa ni shambani mwenye shamba hii ameweka paipu za maji zikipita katikati ya mimea na hio ni minajili ya kuwezesha mimea hizi kupata maji. Kwenye paipu hizo kumedungiliiwa mashimo.

Hapa ni shambani, mtu huyu ambaye amevalia kofi nyeupe, shati nyeusi na suruali ya buluu ambaye anashika mfereji anatengeneza mfereji hii kwa sababu anataka kufanya ukulima ambao utatumia maji.

Kando ya barabara kuna mfereji ambao umedungwa kuweza kupitisha maji na maji ambayo yanamwagika yanamwagika kwenye shamba la mahindi ambayo mkulima amefanya hivyo ili mahindi yakaweze kukua na kupata maji.